Hii ni mtaa moja inaonekana kuwa na shughuli chungu nzima, kuna wafanya biashara wakiwa wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za siku .Mwendeshaji wa tuktuk pia tunaona hapo mwendeshi wa gari, akiwa ameegesha gari yake kando karibu na duka moja hapo ,duka la kufanya Mpesa, na duka lake la jumla la kuuza vitu vya chakula.

Hii ni kampuni moja inayopeana bima kwa watu binafsi na huwa inasaidia wakati kunatokea janga la kifo unapotokea kifo inaweza gharamia malipo ya siku ya mazishi na ata kuwafidia watoto na familia, watoto wanaowachwa nyuma na marehemu.

Hii ni sehemu moja inayoegezwa magari za kuuzwa huku zikiwa zimepangwa kwa utaratibu zikiwa ni magari za kibinafsi.

Hii ni shilingi elfu moja pesa ya Kenya ambayo imeshikiliwa na mtu mmoja akiwa amepnga pesa zenyewe kwa utaratibu kabisa inaonekana ni pesa mingi, takriban karibu elfu hamsini.

Hii ni mojawapo ya moja ya bima ya afya, ama bima ya kukidhi familia, mandugu, kutokana na ajali ama kutokana na kitu chochote ambacho kinaweza tokea kwa dharura. Hii inasaidia kulinda maisha ya waadhiriwa.

Hii ni shilingi elfu Moja pesa ya Kenya. Iko imekunjwa kwa njia ya taratibu. Iko imeshikiliwa tu. Na moja wa moja wa Mkenya ambaye sura yake haijatambuliwa.

Hii ni duka maalum inayouza maziwa pekee, duka hili ni duka ambalo linapokea maziwa kutoka wafugaji wa ng'ombe kisha inauza maziwa katika viwango vikubwa.

Hii ni duka la kijumla inayopeana huduma za Mpesa , pia kuuza vinywaji kama soda, huku kuna mteja ambaye amesimama ndani ya hiyo duka akigonja apewe hiyo huduma.

Hii ni kituo cha kuuza vitu za kijumla, vitu vya duka, ata vitu vya chakula na vinywaji na pia inapeana huduma za M-PESA, zinatumiwa kutoa na kueka pesa kwenye simu yako.

Hawa ni wateja ambao wanaonekana kupata huduma za kutoa na kuweka pesa kwenye simu zao katika duka hili linapeana huduma za kutoa pesa kwa mtandao wa Airtel na hata huduma za kutoa na kuweka pesa katika huduma za safaricom mpesa.

Hii ni bima ya afya inayoshughulikia wamama wajawazito wanapoenda hospitalini kujifungua kusaidia kugharamia matibabu yao katika wakati huo wa kujifungua.

Hii ni duka la kijumla inayouza vinywaji kama soda, maji na hata kufanya biashara ya kutoa na kuweka pesa kwenye akaunti, nje yake tunaona viazi ambayo imewekwa katika kifaa fulani ambayo imepigwa kwa kutumia mbao.

Hii ni kampuni moja inayopeana bima kwa wana bodaboda na bima inayohusisha mwendesha pikipiki na abiria. Bima hii inapeanwa kwa kiwango tofauti tofauti kuna ya mtu anaweza lipia kwa mwezi moja, miezi sita na ata mwaka moja.

Hii ni kifaa ya kielektroniki iliyotengwa katika benki inayoonyesha jinsi pesa hubadilishwa kwa madola ya njia marekani.

Hapa ni sokoni ambao tunaona wauzaji na wanunuzi wakiwa kwenye harakati ya kununua na kuuza. Hapo tunaona ndizi, maembe, mananazi na machungwa mengine yakiwa yamepangwa kwenye utaratibu na kwenye mvuto kabisa.

Huu ni meza moja ya muuzaji anayeuzaa machungwa mwenye kitunguu na ata maembe huku moja muuzaji huyu akiwa mwenye mawazo tele huku ameshika tama lake.

Katika mukhtadha huu, tunaona watu ambao wanatembea katika mtaa huu, huku hapa kukiwa kumejaa shughuli. Kila mtu anafanya shughuli zake. Kuna wachuuzi ambao wanauza vitu, bidhaa ndogo ndogo. Wengine wanauza nguo na hata watu wengine wakiwa wanabeba mzigo.

Hii ni duka ya jumla inayopeana huduma ya M-pesa, ya kutoa na kupokea hela huku ikiuza vinywaji kama soda na vitu vya kutumia kwa nyumba.

Haya ni magari ya kibinafsi ambaye ameekeswa kwa utaratibu na kwa mbakilio mzuri kabisa huku magari yenyewe ikiwa magari rangi nyeusi na magari ya rangi nyeupe.

Katika muktadha huu tunaona hapa ni sokoni ambao wauzaji na wananuzi wanatangamana. Hapo tunaona hapa karibu nami tunaona mama ambaye anauza mboga, machungwa, ndizi, nyanya, vitunguu. Huku wengine wakiwa wana wako katika shughuli za za siku wakitembea

Hii ni kampuni moja inayojihusisha na kuuza magari aina ya Mercedes, magari haya yameegeshwa vizuri kwa mwenendo huku na mpangilia mzuri kabisa ikiwa ni magari yenye rangi nyeusi na gari moja lenye rangi nyeupe.

Hii ni moja yapo ya bima inayochukuliya inayosaidiya watu kukidi au kuingilia kusaidiya kwa malipo ya hospitali inayoitwa CoverBora. Hii ni moja wapo inayosaidiya waadhiriwa wa majanga kugaramiya pesa zao za hospitali.

Hawa ni samaki ambao wanaonekana wamepikwa tayari, huku wakiwa tayari kwa ku tayari kuuzwa hapo sokoni kwa kiwango ambacho mtu mwenye anahitaji anapewa kiwango kulingana. Hapo kando tunaona ambavyo zimekatwa katika viwango vidogo vidogo na vile zingine katika viwango vikubwa.

Hii ni kampuni moja inayopeana bima kwa wana boda boda, watu na abiria wao panapotokea ajali ama hata mkasa wa moto unasaidia mwenye boda boda na mteja wake.

Hii ni duka moja inauza na kupokea maziwa kutoka kwa mfugaji. Hapo tunaona mnunuzi moja anaenda kununua maziwa, kwenye dula hilo kulikuwa kuwekwa rangi nyeupe ambayo ni rangi mzuri sana.

Hii ni karatasi unayopewa baada ya kufanya malipo kwenye kampuni ama kufanya malipo kwenye kampuni ya kudhibiti usalama barabarani ili ufanyiwe ukaguzi wa usalama wa gari lako.

Hapa ni sokoni tunaona nyanya zimepakwa kuna nyanya, vitunguu ambavyo imepangwa pia Kwa laini moja na viazi kando vingine upande mwingine kuna viazi ambavyo vimeoza na vingine bado zinakaa vizuri.

Hii ni kampuni moja ambayo napeana huduma bora au inapeana bima bora kwa wote haswa kwa mama wanaojifungua. Bima yao ni ya wale wagonjwa ambao wamelazwa hospitalini haswa, na inatozwa elfu sita mia mbili tu.

Hii ni duka la kuuza maziwa. Inapokea maziwa kutoka kwa wakulima wa mifugo na kisha ,na kuhifadhi maziwa haya kwa mauzaji na kwa matumizi ya watu wengine.

Hii ni kampuni moja inayopeana bima rahisi ambayo inasaidia mwendesha pikipiki mwenye pikipiki na hata mteja ambaye anabebwa kwa pikipiki ,bima hii inagharimu tu shilingi elfu mbili na mia tano.

Hapa ni duka la kijumla ambapo tunaona magari ambayo yameegeshwa kwa mpangilio na kila gari na mahali ambapo pametengwa pakuegeshwa huku watu wakiwa wametengeneza pia mahala spesheri ya kupita kuna watu ambao wamejaa pembeni.

Hii ni elfu moja, pesa taslim ya nchi Kenya. Chini yake tunaona shilingi hamsini, pesa ya Kenya imeshikiliwa na mtu mmoja hapo.

Hii ni mojawapo ya bima ya afya inayokinga familia, baba, mama na watoto kukitokea janga ama kukitokea hathari za kiafya kwa mmoja wa familia.

Hili ni duka moja inalopeana huduma ya mpesa huku tunaona baiskeli na pikipiki ambazo zimeegeshwa karibu na mlango wa duka hili wakipata huduma kwenye duka hilo. Wenye boda boda na baiskeli wakipata huduma kwenye duka hilo.

Hapa tunaona magari mazuri kabisa magari zenye mvuto zikiwa zimeegeshwa upande wa kushoto, upande wa kulia na upande zingine zikiwa zimepangwa tu utaratibu fulani, ukiwa na mkusanyiko na wale mtu wa bodaboda tunamuona huko nyuma huko.

Huyu ni mteja mmoja anayeonekana kuelekea kwenye duka kupata huduma ya pesa katika duka moja. Huko kuna mteja mwingine ambaye anaonekana kukaa nje ya nje ya duka moja akiwa ananong'ezana na mwenzake.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa katika uwanja mmoja, ikiwa baadhi yao ni magari za kibinafsi na gari za kubeba mizigo huku watu wakiwa wamekusanyika katika uwanja huo kwa hafla ya siku hiyo.

Hapa ni sokoni tunaona pilipili, nyanya, pilipili hoho, machungwa na hata nguo za kuuzwa zikiwa zimewekwa pembeni na ndizi pia zilikuwa zimepangwa huku mmoja wa wanunuzi mmoja wa muuzaji wakiwa wananongezana kando yake na mnunuzi mmoja

Katika picha hii tunaziona machungwa, nyanya, vitungu,,pilipili hoho, vitungu saumu, ndimu na baadhi ya machungwa mengine.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa karibu na jumba kubwa la ghorofa huku magari haya yakiwa magari ya mchezo kwa kuendeshwa kwa mwendo kwa mashindano ya magari.

Hii ni shillingi elfu moja pesa ya Kenya, pesa ya zamani kwa sasa pesa ya Kenya imebadilishwa kiasili. Hii ni takriban elfu ishirini na tano pesa taslimu.

Hii ni moja ya kampuni inayopeana bima ya afya, kwa kila mmoja na inawapa watu wote bima sawia na inawaahidinkuwa inawaletea bima mpaka kwa mlango wa nyumba zao.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa katika uwanja mmoja karibu na msitu, magari haya yako na muundo tofauti tofauti, mengine ni magari ya kubeba mizigo ,ingine ni gari ya kupeleka abilia na mengine ni magari ya kibinafsi.

Katika muktadha huu tunaona viatu ambavyo vimepangwa kwa utaratibu huku vingine vikiwa kwenye mkebe fulani ukioshwa ili upangwe kwa utaratibu ukingoja mnunuzi wa viatu hivyo.

Hawa ni magari ya kibinafsi ambayo yameegeshwa kwa mpangilio mzuri, mengi ya magari haya ni magariyenyeranginyeupe. Nyuma yake tunaona manyumba ya gorofa amabyao yamekaribiana

Hii ni pesa ya zamani ya Kenya. Hii ilikuwa elfu moja pesa ya Kenya huku kukiwa na maelezo katika rununu yake ndogo inasema apeane shilingi elfu mbili.

Hii ni karatasi maalum unayopewa katika kituo cha bandari, unapofanya malipo unapewa karatasi hii kama thibitisho kuwa umefanya malipo na imeshapokelewa.

Hii ni meza ya kuuzia machungwa, nyanya, vitunguu, ndimu, maembe, hata mahindi na viazi vya kukula. Huku kuna wanabiashara ambao wanapita njia iliyotengwa katikati.

Hii ni kampuni moja inayopeana bima ya gari panapotokea ajali, gari kupotea na ata kunapotokea janga la moto. Hii kampuni hufidia wahusika.

Hii ni moja ya kampuni inayopeana bima ya kukinga manyumba anapotokea janga la moto, janga la mafuriko, janga la wizi au wizi na hata janga la maporomoko ya ardhi hii ukadhiria fidia au ulipia vidia yanayolipia vidia ya mkaza huo.

Hii ni mojawapo ya duka linalopeana huduma ya kutoa na kupokea hela katika mtandao wa safaricom huku nchini kenya, tunaona baadhi ya wafanyibiashara wanaotembea hapo nje ya duka, kuna mwanabiashara mmmoja ambaye ameketi huku akiwa amekaa anapeana huduma pia hapo nje.

Hivi ni vifaa maalum vya kielektroniki vinavyotumiwa wakati mwingi sana na wanabiashara pale wanapouza maziwa kulingana na viwango ambayo wahudumu wao wanaitaji maziwa.

Hii ni viazi ambavyo imewekwa katika kiwango tofauti tofauti kulingana na mkembe na kiwango cha mtu ambaye anaitaji, upande mwingine tunaona viazi vitamu viazi vitamu vimeekwa kwa mkembe na vinauza pia, upande mwingine tunaona mboga ya hasili ambayo imeekwa pia kwa mkembe ikitarajiwa kuuza.

Hii ni salio ya kwenye akaunti mojawapo ya mitandao inayopeana huduma huku nchini Kenya, mtandao unatambulika kuwa safaricom na hapo chini tunaona utaratibu wa baadhi ya watu ambao wamepokea hela kutoka kwa mwenye akaunti hii, hawa ni pamoja na Beth Obura na Brian Ochard.

Hii ni moja wapo wa njia ya kielektroniki ya kutumia ama ya kuunganisha akaunti yako ya mpesa na akaunti yako ya benki huku ukituma pesa kutoka akaunti yako ama ukituma pesa kwa namba akaunti yako mpesa inaenda moja kwa moja mpaka akaunti yako ya benki.

Hii ni duka inayouza nguo za kina mama nguo za wadada na nguo za watoto wadogo huku zikiwa zimepangwa kwa njia maridadi kabisa tunaona muuzaji akiwa amesimama pembeni akiwa anamshawishi mteja mmoja kununua nguo hizo.

Hii ni moja wapo ya acconti ya Mpesa inaonyesha uraratibu wa jinsi unavyotuma, unavyotoa unapolipa na Mpesa au ata kuangalia zalio kwenye accounti yako ya Mpesa inaorodheshwa moja kwa moja katika simu hii.

Hii ni salio kwenye akaunti ya Mpesa ya mmoja wa mhudumu ama mmoja ya wateja wa Safaricom. Tunaona hapa salio kwenye akaunti yake ni shilingi mia tano, tisaini na tisa nukta sitini na mbili.

Huyu ni mteja anayeonekana kwa m-pesa kuwa anaangalia salio kwenye akaunti yake ya m-pesa katika chumba cha kutoa na kuweka hela kwa simu, kwa akaunti ya m-pesa, kupitia laini ya Safaricom.

Hii ni moja ya kampuni inayopeana bima unayopata kwa simu yako kwa kubonyeza nambari unayoagizwa. Hii ni kwa njia ya uwepesi haraka na unapata papo hapo kwa simu yako.

Hii ni baadhi ya magari zenye nguvu kabisa. Aina za magari za BMW, hii ni mojawapo za magari zenye krongi nyeusi, nyekundu na manjano.

Hii ni viazi ya kawaida, viazi vitamu, cassava na mboga za kienyeji ambazo zimeandaliwa katika utaratibu na katika viwango tofauti tofauti.